Kwenye picha hili, tunaona maeneo ya stima ambapo chini yake, pia tunaona kuna myama twiga wako pale.

Kwenye picha hili, tunaona vituo kadhaa vya kusambaza umeme katika maeneo tofauti na vituo ivi vimeweza kuunganishwa katika stesheni hii.

Hivi ni vituo vya umeme vinavyosaidia katika uwekezaji wa stima na pia kusambaza umeme katika maeneo tofauti.

Katika mbuga hii tunaona mnyama huyu chui ameweza kubebwa mgongoni na yule ambaye anahusika na kuwashughulikia katika pori hili.

Mahali hapa Unaweza kuona punda milia wawili ambao wamesimama katika uwanja huu wenye nyasi ya kijani kibichi wameweza kuangalina .

Kwenye picha hili tunaona kuna simba wawili. Katika uhifadhi wa mazingira hii, tunahifadhi simba ambao wanatusaidia katika uhifadhi wa mali asili.

Kwenye picha hii tunaona watoto ambao wengine ni wanafunzi, na hapa kuna yule ambaye anahusika katika upandaji wa miti, angalau ndiposa mandhari yawe sawa.

Kwenye picha hili tunaona kuna shughuli ya ujenzi inayoendelea mahali hapa ,kuna wale ambapo wameshusika wanasimama pande ya juu na wanajenga kitu kinachoitwa pawa la maji wakisaidiwa na vifaa vile.

Mandhari haya ni mandhari ya miti ambayo inaweka njia katikati, kuingia barabara ile inaelekea hadi katika nyumba pale mwisho. Mandhari ya msitu huu ni mandhari ambao ni hewa safi, mandhari ya kijani kibichi.

Hili ni mto ulio na maji na kando ya mtu huu, kando kando, kuna misitu, mimea ya kijani kibichi, ambayo yanazunguka mto huu, mto uliojaa maji mengi.

Mnyama huyu mnayemtazama hapa ni chui ameweza kuegezwa hapa katika kifaa hiki ndiposa amezuiwa kutoweza kushirikiana pamoja na mwanadamu manake analeta uharibifu.

Huyu ni ndege ambaye ana mabawa ya rangi tofauti. Rangi ya buluu pamoja na rangi ya kijani kibichi na pia ni ndege anayependeza sana.

Hawa ni wanyama wa pori kwa jina lingine wanajiita twiga. Twiga hawa watatu wana rangi mzuri na wako katika msitu huu ambao ni msitu wa wanyama pori.

Hili ni msitu ambao umejaa miti nyingi sana, miti aina ya kijani kibichi na miti hii imo ndani ya msitu huu.

Kwenye picha hii tunaona kuna gari aina ya Nissan rangi ya blue nyeupe na machungwa na limeweza kuwekwa kando kwenye barabara. Nambari ya usajili wa gari hili ni KCX 389Q

Kwenye picha hii tunapata usafiri wa ambapo kuna watu kadhaa wako kwenye barabara na kuna mabasi ya rangi ya kijani yenye maneno 'city hopper'yameegeshwa upande wa kushoto. Kwenye picha pia tunaona moja amevaa blousi ya rangi ya samawati na wameshika bango lenye nambari arubaini na sita.

Kwenye picha hili tunaona usafiri wa umma, magari yamo hapa yameeza kuegeshwa yakisubiri abiria, mfano ni mojawapo ya KMO Sacco, linalobeba ruti ya kwenda Uthiru.

Kwenye picha hili, tunaona tuko katika barabara. Na kwa barabara hii, kuna magari ya kibinafsi na magari ya umma yanayobeba abiria. Abiria wapo kando, pamoja na polisi, katika barabara.

Kwenye picha hii, tunaona usafiri wa umma . Kuna magari ambayo yameegeshwa kando kwa ajili ya kubeba abiria . Abiria kuna wale wanatembea na pia tunaona kuna askari wa trafiki.

Katika picha hili tunaona usafiri wa umma. Tunaona pale basi zimeegeshwa, ni kwa ajili ya kutafuta wateja, na pia tunaona wateja wakitembea sehemu mbalimbali jijini hapa.

Kwenye picha hii, tunaona usafiri wa umma. Kuna magari, ambayo yameegeshwa, kwa minajili ya kubeba abiria, na kuna yule ambaye amebeba kibango, cha kuweza kuita abiria wakaingie ndani.

Kwenye picha hili, tuko barabarani. Kuna wale ambao wanatembea, pia kuna magari. Magari ambayotunaona hapa ni magari ya kibinafsi, ambayo yanapita katika barabara hii.

Kwenye picha hii tunapata magari mawili, ya usafiri wa umma, yameweza kuegeshwa kando ya barabara, aina ya gari hii inaitwa Tuk Tuk ,na ya mbele ina rangi ya zambarau na nyeusi.

Hapa kuna basi hili linalobeba abiria, basi la umma, na limeweza kupitia juu ya daraja hili ambapo chini yake kuna maji .

Kwenye picha hili tunaona gari la umma la kubeba abiria. Limeweza kuegeshwa na linabeba kuenda maeneo tofauti tofauti, na ni shilingi ishirini.

Katika picha hii tunaona usafiri wa umma. Una matatu pamoja na gari kubwa aina ya Embassava Sacco na pia kando yao kuna ghorofa ambazo ziko na sakafu zaidi ya tatu.

Kwenye picha hii, tunaona usafiri wa umma, aina ya gari moshi. Gari moshi hii, iko katika mwendo ikipitia pale kwenye reli.

Kwenye picha hili tunaonaa usafiri wa umma. Kuna basi la aina ya metrotrans ambayo imeegeshwa kando na basi hii ni ya watu kutumia kama njia ya kusafiri katika maeneo ya jiji.

Kwenye picha hii tunaona gari la umma la kubeba abiria limeegeshwa kando, gari inayoitwa enable shuttle na inabeba kuelekea maeneo ya westlands, kangemi hata kikuyu.

Katika picha hii tunaona usafiri wa umma. Gari lililoko kwenye barabara limeegeshwa kando, linajiita Prestige ambalo linaenda maeneo ya Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni na Malindi.

Hapa ni mahali ambapo abiria wamesimama, abiria tofauti, wakisubiri kuingia katika gari. Gari hii kuna kondakta ambaye anaita abiria akionyesha bei ya kulipa. Gari hizi ni aina ya City Hoppa.

Huyo hapo ni kondakta wa gari la aina ya Citi Hoppa ako pale mjini anajaribu kuita wateja wakaweze kupata kuingia katika gari hilo ambalo analisimamia wakaweze kulipa nauli na anazunguka route ya Community, Upper Hill, TSA, Kasneb na shilingi ni 50 tu peke yake.

Huduma ya usafiri hapa hili ni basi, ya Kileleton sacco na iko na abiria ndani pamoja hata na dereva ambaye amesimama kando na gari hili.

Katika barabara hili, kuna magari ambayo yanabeba abiria, usafiri wa umma na kuna ile ya magari ya kibinafsi na hapa pia kuna askari ambaye anazungumza na mmoja wa anayemiliki gari ya kibinafsi.

Katika picha hili tunaona kuna jokofu, kuna chupa ombwe na pia kuna ugavi wa maji ambapo maji yameweza kuhifadhiwa katika vyumba na vingine vimewekwa ndani ya karatasi.

Maeneo haya yana bomba la maji taka na kando na hiyo pia iko na maghorofa ambayo yana masakafu za aina tofauti.